Hapa pako na zizi la ng'ombe na ndani pako ng'ombe mmoja ambaye anakunywa maji. Nje kuko na mitungi miwili. Mtungi moja ni wa rangi nyeupe.

Mwanamme ameketi akiwa ameshika mandizi mawili. Ndizi moja liko na magwanda, ilhali lingine halina. Kando yake kuna ndizi zingine ambazo hazijatolewa maganda. Mbele ya mwanaume huyu, Pako na bakuli.

Mitungi yakuwekea maziwa iliyowekwa nje ya nyumba. Pako na wahudumu wawili, mmoja aliyevalia koti nyeupe na mmoja aliyevalia koti nyeusi.

Sehemu ya nyumba ambapo nyasi zilizofungwa pamoja zimehifadhiwa, nyasi hizi zimewekelewa mbao na zimefungwa kwa umbo la mche mraba, nyasi zingine zimekauka ilhali zingine bado niza kijani kibichi.